Wanaume wawili waliovalia mavazi ya kitatibu huku wakiwa na mwanamke mmoja aliyelala katika kitanda cha dharura, wakiwa na vifaa maalumu katika chumba hicho kwa ajili ya kumpatia mteja huyo huduma ya meno.

Eneo tulivu la hospitali, likiwa na majengo kadhaa, huku mmoja wa watu akitembea katika moja ya majengo hayo, pamoja na vibao kadhaa vinavyoarifu uwepo wa hospitali.

Eneo la hospitali likiwa limezungukwa na watu mbalimbali wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi katika mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma. Wakisubili kupata huduma na wengine wakipata maelekezo kwa wahudumu wa afya.

eneo la hospitali ambalo limejaa watu wa aina mbalimbali wakisubiri kupata matibabu. Wengine wakiwa wamekaa katika viti na wengine wakiwa wamesimama, huku pembezoni kukiwa kuna magari ya wagonjwa kwa ajili ya kuwakimbiza katika hospitali kubwa kwa ajili ya matibabu.

Wanawake wawili waliovalia sare za mavazi ya bluu na mwingine koti jeupe huku wakiwa wameshika dawa kuashiria huduma ya matibabu inayotolewa na wanawake hao.

Mwanaume mtatibu aliyevalia sare nyeupe mahususi kwa ajili ya kutolea tiba, akiwa amesimama katika chumba chanye marumaru zenye rangi ya udongo na kuta nyeupe.

Eneo la hosipitali lenye Bango kuwaarifu huduma zitolewazo hospitalini humo, huku kukiwa kuna samani aina ya viti na meza ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao. Wahudumu mbalimbali wakiwa wameketi na wengine wamesimama.

Aina mbalimbali za dawa za kutibu binadamu, zikiwa katika masanduku yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao, matangazo mbalimbali yakiwa ukutani, pamoja na mhudumu akisoma kwa makini maelekezo ya moja ya dawa hizo.

Mwanamke na mwanaume au mke na mume, huku mume akiwa amemshikilia mtoto mchanga wakiwa katika moja ya tawi linalo jishughulisha na tiba na maendeleo ya watoto wachanga wakipata huduma.

Sehemu ya tiba inayoshughulika na afya ya matibabu na maendeleo ya watoto wachanga. Ukutani kukiwa na kipeperushi kikiashiria uwepo wa huduma hii, pembezoni mtoto mchanga akiendelea kupata huduma katika kituo hiki.

Tawi la tiba linaloshughulika na afya ya matibabu na maendeleo ya watoto wachanga, limezungukwa na wanawake kadhaa waliokalia mabenchi yaliyotengenezwa kwa mbao. Huku wakiwa wamevalia barakoa na wakisuburi huduma kutoka kwa mkunga na baadhi wakiendelea kupata huduma hiyo.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameshika vifaa kwa ajili ya mtoto mchanga na mwingine akiwa amemshika mtoto mchanga huku amekaa kitandani, wakiwa katika moja ya tawi linaloshughulika na afya ya matibabu na maendeleo ya watoto wachanga wakiwa wametoka kupata huduma.

Mtabibu katika tawi linaloshughulika na afya ya matibabu na maendeleo ya watoto wachanga, akiwa amemshika mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa muda mchache uliopita kwaajili ya kumpatia huduma stahiki.

Mama mwenye mtoto mchanga kuashiria kuwa ametoka kujifungua, akiwa katika moja ya tawi linaloshughulika na afya ya matibabu, na maendeleo ya watoto wachanga, huku akisubiri kupata huduma ya matibabu.

Papai ni moja ya zao la asili ambalo ni tiba, na limeleta tija na faida katika jamii, zao hili hutumika kama dawa ya asili, hutibu malaria, "UTI" pamoja na matatizo ya kutopata choo.

Aina ya majani ambayo yanasadikiwa ni dawa za mitishamba au tiba za kiasili ambayo yamewekwa katika kifaa cha mbao, tiba hizi za asili zimeleta unafuu na pengine kupunguza magonjwa katika jamii zetu.

Dawa za miti shamba zimekuwa faraja na zimeleta tija kwa wanajamii kwa kupambana na maradhi na kuleta faraja katika shida mbalimbali, katika meza iliyotengenezwa kwa samani aina ya mbao zimepangwa aina mbalimbali ya miti shamba ikiwa katika vibakuli nadhifu pamoja na sahani huku mtu mmoja akiendelea kuchambua dawa hizo kwa ajili ya tiba.

Aina ya dawa ya mitishamba iliyohifadhiwa katika kifungashio cha chupa ya plastiki, yenye mfuniko wa njano yenye maandishi kadhaa pamoja na picha; kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji matumizi sahihi ya dawa hiyo.

Dawa za miti shamba ni moja ya nyenzo muhimu katika maisha ya binadamu na wanyama. Dawa hizi, zimekuwa na faida mbalimbali na ni gharama nafuu. Mwanamke akiwa katika eneo lililozungukwa na mimea iliyothibitika ni moja ya dawa za asili.

Aina ya dawa za miti shamba iliyopakiwa vizuri katika kifungashio cha chupa chenye rangi nyeusi, pamoja na maandishi yanayoashiria matumizi na aina au jina la dawa hiyo.

Aina ya dawa ya miti shamba iliyofungashwa vyema katika kifungashio aina ya plastiki, ambacho ni cheupe na chenye picha na maandishi kwa ajili ya kumuarifu mtumiaji.